Eneo la ndani mfano wa duka lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye vifungashio vya aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo.

Vifungashio vyenye rangi nyeupe vyenye ukubwa tofauti tofauti vilivyochapishwa maandishi yasomekayo "Baraka mbolea viazi na vitunguu", kuashiria ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi ya manjano na nyekundu, kilichochapishwa picha ya mfano wa kifaranga. Ikiashiria ni kifungashio kitumikacho kwa ajili ya kuhifadhi dawa ya mifugo.

Watu waliosimama katika eneo lililozungukwa na mkusanyiko wa vifungashio, vyenye rangi nyeupe, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo na mifugo.

Eneo la ndani ya chumba mfano wa duka lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye vifungashio vya aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la duka llitumikalo kwa uuzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo.

Eneo la ndani mfano wa duka, lililopangwa katika safu zilizonyooka lenye vifungashio vya aina tofautitofauti, vilivyochapishwa picha za wanyama tofautitofauti ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo.

Eneo la ndani lenye meza iliyo na vifungashio mbalimbali vyenye picha tofautitofauti, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo na mifugo.

Mtu aliyesimama ndani ya chumba mfano wa duka, lililozungukwa na vifungashio vya aina tofauti tofauti ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na mifugo.

Kifungashio kilicho chapisha picha ya mnyama aina ya Mbwa, na maneno yasomekayo "NEXT GUARD" ikiashiria ni kifungashio kilicho hifadhi dawa kwa ajili ya mifugo.

Kifungashio maalumu cha plastiki kilichochapishwa picha ya mnyama mfano wa kondoo na mbuzi na maneno yasomekayo "madini maalumu ya mbuzi na kondoo", ikiashiria nikifungashio kilichohifadhi dawa za wanyama.

Chupa ya dawa na kifungashio chake vilivyochapisha picha ya mnyama kwa mfano wa ng'ombe na maneno yasomekayo " "FLUDITASI" ikiashiria ni dawa kwaajili ya mifugo.

Kifungashio kilichochapishwa picha mfano wa mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo"Kwa matibabu ya wanyama tu"; ikiashiria ni kifungashio chenye dawa kwa ajili ya wanyama.

Mtu aliyechuchumaa katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea aina ya mipapai, yenye mapapai yaliyokomaa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walioinama wakiwa wameshika vyombo maalumu wakivuna zao la nyanya, katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.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

Mtu aliyechuchumaa akiwa ameishika zao la viazi. Katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mkusanyiko wa zao la vitunguu vilivyovunwa katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba, lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina ya migomba yenye mikungu ya ndizi zilizokomaa ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe, akiwa ameinama katika eneo la wazi mfano wa shamba lililo na mimea iliyootwa kwa rangi ya kijani kibichi kuachilia ni eneo litumikalo kwajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na vifaa vilivyojaa zao la mahindi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.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

Eneo la wazi mfano wa shamba lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina ya miti ya mipapai, yenye mapapai yaliyokomaa. kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo na uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyeinama katika eneo mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea ya zao la nyanya. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani, lenye mimea ya zao la nyanya, zilizoiva katika rangi nyekundu na kijani, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyechuchumaa katika eneo la wazi mfano wa shamba lililopandwa mimea aina ya zao la papai ikiashiria ni eneo ulitumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mkusanyiko wa zao la vitunguu maji katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walioinama katika eneo lililozungukwa na zao la viazi, vilivyowekwa katika vyombo maalumu vya kubonyea, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mkusanyiko wa zao la viazi, vilivyovunwa katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama akiwa amevalia fulana yenye rangi nyeupe, akiwa ameshika zao la mahindi. Katika eneo la wazi lililozungukwa na zao hilo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Watu wawili walio katika eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanyishwa katika Safu zilizonyooka, zenye mimea Aina ya zao la vitunguu vilivyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walioinama katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na zao mfano wa viazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani, mimea ya nyanya ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji kwa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na mkusanyiko wa zao la viazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Watu wawili waliochuchumaa katika eneo lililopandwa mimea aina ya zao la nyanya, kuashiria ni eneo litumikalio kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi ya bluu akiwa ameshika mazao aina ya mapapai katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na miti ya mipapai, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya izalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyechuchumaa akiwa ameshika zao aina ya nyanya, katika eneo mfano wa shamba. Lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea ya zao ilo. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa zao ilo la biashara.

Eneo la wazi, mfano wa shamba, lenye zao la vitunguu vilivyovunwa na kupangwa katika safu zilizonyooka. Katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili lenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyosimama akiwa amevalia fulana yenye rangi nyeupe katika eneo la wazi lililozungukwa na zao la mahindi ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama akiwa amevalia fulana yenye rangi nyeupe, akiwa ameshika zao la mahindi katika mikono yake yote katika eneo la wazi lililozungukwa na zao hilo, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Watu wawili waliosimama wakiwa wameshika zao la maembe katika eneo lililozungukwa na miti ya miembe ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na zao la viazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka lenye mimea aina ya miti ya nyanya, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walioinama katika eneo la wazi lililozungukwa na zao la kahawa likiachilia ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyeinama akiwa ameshika zao la nyanya katika eneo la wazi mfano wa shamba; ililozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika zao la tikiti maji, katika eneo lililozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuasheria ni eneo ulitumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililo gawanywa katika safu zilizonyoka lenye mimea aina ya mipapai, yenye mapapai yenye rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyechuchumaa akiwa ameshika mkononi zao na vitunguu, katika eneo la wazi lililo zungukwa na zao hilo lililoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo mfano wa shamba au bustani, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, lenye mimea aina ya zao la nyanya iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina ya mipapai, yenye mapapai yaliyokomaa kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na zao la mahindi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Watu wawili walio katika eneo lililozungukwa na zao aina ya kahawa. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walioinama katika eneo la wazi lililozungukwa na zao la vitunguu maji, ikaashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la ndani mfano wa shamba lililotengenezwa katika safi zilizonyooka zenye mimea aina ya zao la nyanya. Zilizoiva na kutoa matunda yenye rangi nyekundu na kijani. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.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

Jopo la watu waliopo katika eneo la wazi iliyozungukwa na mimea iliyochipua na kutoa kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria ni wakulima walio katika eneo walitumialo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Jopo la watu walio katika eneo mfano wa shamba au bustani, lenye udongo wenye rangi nyeusi ukiashiria rutuba, ikiashiria ni wakulima walio katika eneo la shamba, wakiotesha mbegu.

Jopo la wakulima walio katika eneo mfano wa shamba au bustani, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani, lililogawanywa katika safu zilizoliuka yenye mimea ilioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yenye rangi nyeusi yakipitishwa katikati ya mimea hiyo, ikiashilia ni sehemu ya shamba lililoandaliwa na wakulima kwajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina ya miti ya mipapai, ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo lilotengenezwa na wakulima.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililotengenezwa katika safu, zilizoinuka lenye mimea iliyoota na kuchipuwa kwa rangi ya kijani kibichi, kuashilia ni eneo lililoandaliwa na wakulima kwa ajili ya uoteshaji wa mimea mbalimbali.

Eneo la ndani mfano wa shamba au bustani, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yenye rangi nyeusi yakipitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji, iliyowekwa na wakulima kwa ajili ya shamba hilo.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

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililolimwa katika safu zilizonyooka lenye mimea aina ya zao la vitunguu, kuashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya uoteshaji wa mimea ya aina tofauti tofauti.

Eneo mfano wa shamba au bustani iliyopangwa katika safu iliyonyooka yenye mimea aina ya nyanya zilizoiva na kukomaa kwa rangi nyekundu. Ikiashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo cha nyanya.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi tofautitofauti kama vile rangi ya kijani kibichi na nyekundu, kuashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya kuotesha mimea ya aina mbalimbali.

Eneo la ndani ya mashine za kieletroniki zilizogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililozungukwa na mashine za kielektroniki, katika eneo lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani ya mashine maalum zilizogawanywa katika safu zilizonyoka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo katika kusaidia shughuli za kilimo.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

Eneo la ndani ya mashine iliyogawanywa katika safu zilizonyooka. Lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani ya mashine ya kielektroniki, iliyogawanywa katika safu zilizonyooka yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani la mashine za kielektroniki zilizoganywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo .

Mashine iliyokatikati ya safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo la ndani la mashine ya kieletroniki iliyogawanywa katika safu zilizonyooka yenye mimiea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni mashine zitumikazo kwa shughuli za kilimo

Mashine iliyo katikati ya safu zilizonyoka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi katika eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta lililokatika eneo la wazi, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti, ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya shughuli za kilimo, na hiyo ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Mashine iliyo katikati ya safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneno la ndani la mashine za kielektroniki zilizogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa shughuli za kilimo.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji, Uliozungukwa na uoto wa asili kama vile Nyasi fupi, Vichaka na Miti mirefu. Iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwaajili ya hifadhi ya misitu.

Mtu aliyeinama katika eneo la wazi mfano wa bustani au kitalu, kuashilia ni eneo litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa miti, kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Eneo la wazi mfano wa bustani au kitalu lililogawanywa katika safu zilizonyooka, kwenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kuotesha miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Eneo kubwa la wazi yenye mto utilishao maji kwa utulivu uliozungukwa na uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti iliyoota na kustawi kuashiria ni eneo kwa ajili ya hifadhi ya msitu.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji kwa utulivu, uliozungukwa na uoto wa asili kama vike vichaka na miti mirefu, ikiashiria ni mandhari ya kuhifadhi ya misitu.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

Eneo la wazi lilozungukwa na chanzo cha maji mfano wa bwawa lenye uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari inayoakisi hifadhi ya msitu.

Mtu aliyechuchumaa akiwa ameshika mmea aina ya mti, ktikaa eneo la wazi lililozunguukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano mto utiririshao maji kwa utulivu, iliyozungukwa kwa uoto wa asilia ikiwa ni pamoja na: nyasi fupi, vichaka na miti mirefu. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti mirefu; ikiashiria ni eneo kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Eneo la bustani lenye mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopangwa kwenye safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili kilimo cha haidroponi, ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la bustani au kitalu lenye mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopangwa kuwa katika safu iliyonyooka yenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la bustani lenye mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea ikiyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Bomba la plastiki lenye rangi nyeupe lililoganywa katika sehemu zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni bomba litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, wenye mabomba yenye rangi nyeupe na bluu, yaliyogawanywa katika safu zilizonyoka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo hydroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Mtu aliyesimama akiwa ameshika mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi katika eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mimea iliyoota na kustawi kwa kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Mtu aliyesimama katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Bomba lenye rangi nyeupe yenye matobo yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mabomba maalumu yaliyotumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo mfano wa shamba au bustani lenye mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopangwa katika safu zilizonyooka lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi tofautitofauti kama vile; kijani kibichi na nyekundu ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Bomba lenye rangi nyeupe lililo na matobo yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. kuashiria ni bomba litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi, bila kutumia udongo.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

Sehemu ya bustani yenye mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Watu walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na zao aina ya chai, wakiwa wamebeba vikapu miongoni mwao nikiashiria ni eneo walitumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililogawanywa katika safu zilizonyooka lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi , kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Mkusanyiko wa zao aina ya vitunguu maji, vilivyo katika eneo la wazi lililo zungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria kuwa ni eneo litumikalo katika uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama katika eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyooka lenye mimea aina ya zao la nyanya; ikiashiria ni eneo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyoka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mimea iliyootaa na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyesimama katika eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchukua rangi ya kijani kibichi, kwa sheria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la nje ya sehemu iliyotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, iliyogawanywa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo lililoandaliwa kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye zao la kabichi, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo, kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililogawanywa katika safu zilizonyooka lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalio kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea aina ya zao la kabichi, lililoota na kuchipua kwa rangi ya kijani, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Watu wawili walio katika eneo la ndani, lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lilogawanywa katika safu zilizonyooka, yenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi; ikiashilia ni eneo la shamba litumikalo kwaajili ya kilimo, cha viwanda.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

Eneo la wazi mfano wa shamba aubustani, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mifereji ya maji ikipita katika safu hizo. Ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yenye rangi nyeusi yakipitishwa katikati ya mimea hiyo, huku yakitiririsha maji. Ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani, lenye mimea iliyoota na kuchipua lenye rangi ya kijani kibichi. Huku mabomba matatu yakipitishwa katika shamba hili, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Mabomba yenye rangi nyeusi yaliyopitishwa katika eneo la shamba, yakitiririsha maji katika mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka lenye mimea, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi huku mabomba yakipitishwa katikati ya safu hizo kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Bomba lenye rangi nyeusi lililopitishwa katika mimea, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi katika eneo la wazi, mfano wa shamba kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yakipitishwa katikati ya mimea hiyo kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani, lililogawanywa kati safu zilizonyooka, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Huku mabomba yakipitishwa katikati ya mimea hiyo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu ziliyonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo ikitiririsha maji kwa njia ya kunyunyiza ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.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

Bomba lenye rangi nyeusi lililopitishwa katika eneo mfano wa shamba au bustani, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji, utumikao katika shamba hilo.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

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili, kama vile nyasi fupi na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya uhifadhi wa wanyamapori.

Eneo la wazi lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya misitu.

Barabara iliyokatiza katika eneo la wazi, lililozungukwa na uoto wa asili, kama vile; nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya wanyamapori au hifadhi ya msitu.

Eneo la wazi lililozungukwa na uwoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya misitu au hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, iliozungukwa na uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti, iliyo tawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama au hifadhi ya misitu.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji aina ya mto, utiririshao maji kwa utulivu, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na vichaka, vilivyotengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.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

Eneo la wazi lenye ardhi tambarare na chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji uliyozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti kuashiria ni mazingira yatumikayo kwa ajili ya hifadhi za misitu au hifadhi ya wanyama pori.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

Eneo la wazi lenye maji mfano wa chanzo cha bwawa au mto uliozungukwa na uwoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti iliyotengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya makazi ya watu au kwa ajili ya msitu.

Eneo la wazi lililozungukwa na jopo la wanyamapori; aina ya pundamilia na twiga. Eneo lililozungukwa na uoto wa asili kama vile; nyasi fupi, vichaka na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya msitu au ya wanyama pori.

Barabara iliyokatisha katika eneo lenye ardhi tambarare na yenye milima, iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti; iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanayamapori au hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya msitu.

Eneo la wazi lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya makazi ya watu au hifadhi ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi ya milima na mabonde iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti mirefu, iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya msitu.

Eneo kubwa la wazi, lenye ardhi yenye milima na mabonde, lililozungukwa na uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti iliyosambaa na kutengeneza mazingira kwa ajili ya hifadhi ya misitu au hifadhi ya wanyama pori.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji kwa utulivu iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya misitu.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

Eneo la wazi lenye ardhi ya tambalale, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti mirefu iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa bwawa au mto, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na vichaka, vilivyotengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya makazi ya watu, au hifadhi ya msitu.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya msitu au hifadhi ya wanyamapori.

Miti mikubwa miwili iliyo katika eneo la wazi lenye ardhi tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili, kama vile nyasi fupi, ikiashiria ni eneo kwa ajili ya mandhari ya hifadhi ya misitu au hifadhi ya mwanyamapori.

Eneo kubwa la wazi, lenye ardhi tambarare ililozungukwa na uoto wa asili .kama vile nyasi fupi na vichaka vinavyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya makazi ya watu au hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi, lenye ardhi yenye milima na mabonde, linalozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti; iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori au hifadhi ya misitu.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

Eneo la wazi kwenye chanzo cha maji mfano wa mto, utiishao maji uliyozungukwa na wote wa asili kama vile, nyasi fupi na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Jopo la wanyama pori aina ya twiga walio katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano bwawa katika ardhi tambarare iliyozungukwa na wote wa asili kama vile nyasifupi vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyosambaa na kutengeneza mazingira mazuri kwajili ya hifadhi ya wanyamapori au makazi ya watu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya uhifadhi ya wanyamapori.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa bwawa, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na miti mirefu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mandhari ya hifadhi ya wanyamapori.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

Eneo la wazi lenye ardhi tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti iliyotengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi au wanyamapori au hifadhi ya msitu.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

Eneo la wazi, lililozungukwa na chanzo cha maji mfano wa bwawa, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti iliyotengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori au hifadhi ya msitu.

Jopo la wanyama aina ya mbuzii wenye rangi tofauti tofauti, walio katika eneo la ndani la banda lililotengenezwa kwa mbao kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya ufungaji.

Jopo la wanyama aina ya mbuzi wenye ukubwa na rangi tofauti tofauti walio katika eneo la ndani mfano wa banda lililotengenezwa kwa mbao, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa wanyama hao.

Wanyama aina ya mbuzi wenye rangi tofautitofauti waliokatika eneo la ndani mfano wa banda lililotengenezwa kwa mbao, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa wanyama hao.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

Vifungashio vya plastiki vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, vikiwa vimechapishwa picha tofautitofauti kama vile picha ya bamia na picha ya kitunguu maji. Kuashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Mtu aliye ndani ya chumba mfano wa duka lililopangwa katika safu zilizonyooka, vifungashio vya aina tofautitofauti, ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa mbegu za kilimo.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

Vifungashio vya plastiki vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, vilivyochapishwa picha mbalimbali kama vile picha ya bamia na picha ya pilipili hoho ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililo gawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Vifungashio vya plastiki vilivyopangwa katika safu zilizonyooka vilivyochapishwa picha ya mimea mbalimbali kama vile: picha ya kabichi na bamia ikiashiria ni vifungashio vyilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Kifungashio cha plastiki kilichochapisha picha ya zao aina ya kabechi na maneno yasomekayo "CABBAGE" ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo cha zao hilo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya maboga na maneno yasomekayo "pamkeni sukari ndogo", kuashiria nikifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Vifungashio vya chuma vilivyochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi, na maneno yasomekayo mbegu za "Simlo". Ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa picha za mimiea zofautitofauti, vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio vya plastiki vilivyochapisha picha ya mimea tofautitofauti kama vile karoti na pilipili hoho, vilivyopangwa katika safu zilizonyooka vikiashiria ni vifungashio vitumikavyo kwa ajili ya kuhifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maneno yasomekayo "Mbegu za simlaw", ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Eneo la ndani ya bustani au kitalu kilichogawanyishwa katika sehemu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.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

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya zao la papai na maneno yasomekayo "mbegu za kifalme". Ikiashiria ni kifungashio cha mbegu kwa ajili ya kilimo cha mapapai

Eneo la wazi mfano wa shamba lililo gawanywa katika safu zilizonyooka lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi huku mabomba yenye rangi nyeusi yakipitishwa katikati ya memea hiyo ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya zao aina ya tikitimaji, na maneno yasomekayo tikitimaji ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo cha zao hilo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa hali ya kijani kibichi, huashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maneno yasomekayo "Mchicha", ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo cha mchicha.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya nyanya na maneno yasomekayo "Mbegu za simlow", ikiashiria ni kifungashio kilichotumika kuhifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo cha nyanya.

Mtu aliyesimama ndani ya chumba mfano wa duka, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye vifungashio vya aina tofautitofauti, ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa mbegu za kilimo.

Banda lililo tengenezwa kwa mbao lenye mlango mdogo na dirisha lenye nyavu kuashiria ni banda kwa ajili ya mifugo au wanyama katika eneo la wazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa wanyama.

Watu wawili waliosimama na mnyama aina ya mbwa katika eneo la wazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa wanyama wa aina tofautitofauti wafugwao.

Mnyama aina ya mbwa, aliyesimama juu ya banda lililotengenezwa kwa mbao katika eneo la wazi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa wanyama.

Jopo la wanyama aina ya mbwa wenye rangi tofautitofauti, wakiwa katika eneo la wazi lililozungukwa na watu waliovalia mavazi maalumu. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa wanyama.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu aina ya koti la rangi nyeupe, akiwa amemshika mnyama aina ya mbwa mwenye rangi nyeupe katika eneo la ndani, ikiashiria ni daktari wa mifugo katika eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Mnyama aina ya mbwa aliyesimama katika mlango mdogo wa banda lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati katika eneo la nje, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa wanyama.

Jopo la wanyama aina ya mbwa wenye rangi tofautitofauti walio katika eneo la wazi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Jopo la wanyama pori aina la twiga walio katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti mirefu. Ikiashiria ni mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanayamapori.